Kidole gumba cha mtu kiko juu ya picha ya kidijitali ya dunia ikizungukwa na alama za teknolojia na maandishi E-learning . Maandhari inaashiria jinsi majukwaa ya kidijitali yanavyobadilisha elimu kwa kuwezesha upatikanaji wa maarifa kwa njia ya mtandao.

Mtu ameketi mezani akiandika kwenye daftari huku kompyuta mpakato ikiwa mbele yake akionekana kushiriki katika shughuli ya kujifunza kwa mfumo wa kidijitali. Pembeni ya kompyuta kuna kikombe cha kahawa au chai kuashiria mazingira ya kujifunza yaliyo tulivu. Dirisha lenye mapazia meupe nyuma yake linatoa mwanga wa kutosha.

Skrini ya kompyuta mpakato inaonyesha maandishi ya e-learning pamoja na mchoro wa vitabu mbili, ishara ya muunganiko wa maarifa ya jadi na teknolojia. Mkono wa mtu aliye kazini unaonyesha mtumiaji anayeingiliana pamoja na mfumo huo wa kidijitali ukidhibitisha ujumuishaji wa teknolojia katika mazingira ya kujifunza ya kisasa.

Mwanafunzi ameketi kimwa akiwa amejiunga kwenye darasa la mtandaoni kupitia kmpyuta mpakato. Mwalimu kwenye skrini anafundisha hesabu mbele wa kibao wa kijani akieleza mlingano wa mistari moja kwa moja kuashiria mbinu ya hatua kwa hatua ya kujenga kuelewa wa aljebra huku mazingira ya utulivu yakisaidia mwanafunzi kushiriki bila kusumbuliwa.

Mtu amekiketi kwenye kiti akitumia kompyuta mpakato, akionekana kushiriki katika shughuli ya elimu ya mfumo wa kidijitali. Mwanga wa asili umeingia kupitia dirisha upande wa kushoto, ukimulika ukuta mweupa wa nyumba. Mazingira yanayoonyesha hali ya kujifunza kwa njia ya kidijitali katika mazingira ya nyumbani.

Msichana mdogo ameketi mbele ya kompyuta mpakato, akihudhuria darasa la mtandaoni. Kwenye skrini kuna picha ya video ya mwalimu na ubao wa maandishi ikionyesha mazingira ya kujifunza kwa njia ya kidijitali. Mazingira ya ndani yanafanana, na sebule au chumba cha nyumbani, yakionyesha jinsi teknolojia inavyowezesha elimu kufikia wanafunzi hata wakiwa sehemu mbalimbali.

Mtu ameketi mezani akisoma au kufanya kazi akiwa ameshika karatasi mkononi mbele ya kompyuta mpakato iliyowashwa, ishara ya ujifunzaji unaojumuisha vifaa vya kidijitali na vya karatasi. Vifaa vya ziada kama chupa ya maji na miwani ya jua inaonyesha mazingira ya kujitegemea yenye ustawi wa kibinafsi.

Watu wanne wameketi mezani wakijadili huku wakitumia kompyuta mpakato yenye nembo ya Google skrini yake ikionyesha tovuti au programu ya kidijitali. Meza imejaa karatasi za maandishi na vijikaratasi vya rangi tofauti vikiashiria shughuli ya kujifunza au kupanga kazi. Nyuma kuna mbango lenye maandishi google digital skills for Africa likionyesha kuwa mazingira ni ya mafunzo ya stadi za kidijitali kwa bara la Afrika.

Mwanafunzi ameketi nje akitumia kompyuta mpakato mezani huku kitabu kilichofunguliwa na simu ya mkononi vikiwa karibu. Watu wawili wanapita nyuma kuashiria ni eneo la umma au chuo kikuu kinachozingatia masomo kwa njia ya kidijitali.

Watoto watatu wameketi kwenye benchi wakishirikiana katika shughuli ya kujifunza kwa kutumia kompyuta mpakato. Sare zao zinaashiria mazingira ya shule, mtazamo wao wa pamoja kwenye skrini unaonyesha ushirikiano, udadisi na umakini katika kujifunza kupitia mfumo wa kidijitali.

Mtoto aliyevalia shati la manjano anatumia kalamu ya kidijitali kwenye kompyuta kibao akijifunza kupitia mfumo wa kidijitali. Mandhari ya nyuma inaonyesha ramani ya dunia yenye alama za gia na ishara ya teknolojia. Inaashiria mtandao wa maarifa unaounganisha wanafunzi dunia kote.

Kompyuta ya mezani yenye skrini kubwa imewekwa mbele ya vitabu vya kiada, vilivyofunguliwa, vikiashiria mazingira ya ujifunzaji wa mseto baina ya teknolojia ya kidijitali na mbinu za jadi.

Mchoro wa dhana ya elimu ya kidijitali ambapo maandishi ya Online Learning yanaonekana juu. Mandhari inaashiria matumizi ya teknolojia katika kujifunza ikiambatana na picha au vielezo vinavyo wakilisha vifaa vya kidijitali kama kompyuta au vifaa vya mawasiliano. Hii inaonyesha mabadiliko ya mfumo wa elimu kuelekea njia za kisasa zinazowezesha wanafunzi kujifunza popote walipo.

Mwanafunzi ameketi mezani akiwa amevaa vichwa sauti na kutumia komputa mpakato akionekana kushiriki kwenye darasa la mtandaoni au mawasiliano ya video. Mwanga wa asili unaingia kupita dirisha pembeni ukichangia mazingira tulivu ya kusoma. Mwenekano wa utumiaji umesisitiza umakini wa kujitolea katika mfumo wa kujifunza wa kidijitali.

Mwanafunzi aliyevaa fulana ya rangi ya chungwa ameketi kwa utulivu kwenye dawati akitumia kompyuta mpakato. Anaandika kwa makini kwenye daftari kwa kutumia kalamu ya wino wa samawati huenda akifuatilia mafunzo kwa mfumo wa kidijitali.

Mtu anayeandika kwenye kompyuta mpakato anahusishwa kwa matumizi ya teknolojia, ya kidijitali katika elimu ya kisasa mtandaoni. Kofia ya mahafali, kitufe cha video, na alama nyingine zinazohusiana na kujifunza kwa njiaya kidijitali, inaonekana karibu na kompyuta.

Mtu mmoja aidha mwalimu anafundisha kwa kutumia simu, kuashiria mfumo wa jukwaa ya kidijitali akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato, Nyuma yake kuna kuna ubao mweupe, ulioandikwa maswali ya hesabu. Mandhari inaangazia matumizi ya teknolojia katika kufundisha na kujifunza kwa njia ya mtandao.

Mwanafunzi au mfanyakazi ameketi mbele ya kompyuta mpakato, akifanya kazi au kujifunza kwa njia ya mtandao. Anapokea kikombe kutoka kwa mgudumu, ishara ya kwamba, ako kwenye mazingira ya mkahawa au hotema. Mandhari inaonyesha uwezo wa kujifunza kwenye maeneo mbalimbali kupitia njiya kidijitali ambapo watu wanaweza kujifunza kufanya kazi na kushirikiana kwa mafaunzo zaidi.

Mtoto mmoja ameketi mezani akiangalia skirini ya kompyuta na anaonekana kushiriki mazungumzo ya video na mtu mwingine ndani ya kompyuta, kuashiria mazungumzo ya kidijitali. Mezani kuna mmea mdogo, mwenye rangi ya kijani.

Mtoto ameketi mezani akiwa na daftari lililofunguliwa mbele yake. Mkono mmoja umeshika kalamu huku mwingine ukiwa juu kana kwamba anauliza au kujibu swali. Kompyuta mpakato nyekundu inaonekana sehemu ya mbele ya meza ikiashiria matumizi ya teknologia katika mchakato wa kujifunza.

Kompyuta ya mkono imewekwa juu ya meza au sakafu ya manjano. Maandishi yaliyo kwa skrini, yanaashiria kwamba ni mandhari ya kujifunzia, kwa njia ya kidijitali. Pembeni kuna kikombe cha kahawa, cha plastiki chenye kifuniko pia.

Mazingira ya kujifunzia kwa njia ya mtandao. Mtu anatumia kompyuta mpakato, huku akiwa na vifaa vingine vya kujifunzia kama simu ya mkononi, daftari, kalamu na kitabu kilichofunguliwa mezani. Kikombe cha kahawa kilicho pembeni kinaashiria mazingira ya kujifunzia yaliyo huru na rafiki.

Mtoto ameketi mezani akiwa na kompyuta mpakato, kitabu kilichofunguliwa na glasi ya juisi ya machungwa akionekana kushiriki katika shughuli ya kujifunza kupitia mfumo wa elimu ya kidijitali. Mandhari ya nyuma ina rafu zilizojaa vitabu na mimea ikionyesha mazingira tulivu na yenye msukumo ya kielimu.

Mafunzo ya kidijitali, ambapo mtu mmoja ameketi mezani kana kwamba anaandika kwenye daftari kwa kutumia penseli. Akishiriki darasa au mkutano wa mtandao kupitia kompyuta mpakato. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna video inaoonyesha washiriki kadhaa, huku mmoja akionekana akielekeza wengine kwenye ubao wa chaki.

Matumizi ya teknolojia ya msingi ya mtandao ambayo ni muhimu katika mazingira ya kujifunza yanayotegemea mifumo ya kidijitali. Skrini hii hutumika kuonyesha anwani za Rp na inaashiria sehemu ya kazi ya kuangalia au kuhakikisha miundo mbinu ya mtandao iko imara na sawa.

Kijana ameketi mezani akiwa na kompyuta mpakato, aidha ya kazi ama masomo. Kando yake kuna daftari. Mkono mmoja ameinua juu, huenda akishiriki katika darasa la mtandaoni au mazungumzo ya video . Mandhari ya nyuma ina rafu zilizojaa vitu mbali mbali pamoja na mimea ya ndani, ikionyesha mazingira ya kujifunzia nyumbani.

Mtu aliyevaa fulana ya kofia ya kijivu ameketi mezani akishiriki kwenye mkutano wa video, kupitia kompyuta mpakato kwa mfumo wa elimu ya kidijitali, aidha kwa mazingira ya kazi, ya nyumbani au ofisi ya kibinafsi. Mezani kuna vifaa mbalimbali vya kazi, pembeni kuna skrini kubwa ya ziada na vinyago vya kuchezea vilivyopangwa kwa mpango.

Watu wanne wameketi kuzunguka meza wakijadili kwa kutumia vifaa kama kompyuta mpakato na karatasi, labda kwa kikao cha mafunzo ya kidijitali. Pembeni kuna boksi za rangi tofauti tofauti zimerundikwa juu kwenye nyumba.

Ukumbi wa mihadhara unaonyesha viti vya mbao vilivyopangwa vizuri kwa ngazi ya saruji tayari kwa ajili ya wanafunzi. Mazingira yanaashiria miundombinu ya kisasa inayofaa kwa elimu ya juu. Dari limewekwa taa kwenye reli upande wa kulia zikitoa mwangaza wa kutosha kwa eneo lote. Kuta za mbao upande wa kulia na nyuma zinachangia mandhari ya utulivu, huku mlango wa upande wa kushoto ukitoa njia ya kuingia na kutoka.

Vitanda vya ghorofa viwili vimetandikwa kwa mpangilio safi kila kimoja kikiwa na mapazia ya zambarau na fremu za chuma. Ukuta wa nyuma na dirisha vinaendana kwa rangi vikionyesha utulivu wa rangi ya zambarau katika usanifu wa chumba. Mandhari yanaashiria sehemu ya malazi kwa wanafunzi mfano wa miundombinu inayosaidia ustawi wa maisha ya elimu kwa upande wa makaazi.

Chumba cha darasa kimepangwa kwa utaratibu kikiwa na madawati ya mbao. Kila dawati lina vitabu na vifaa vya kuandika, vikionyesha mazingira ya kujifunzia yaliyoandaliwa vizuri. Bendera ya kijani ipo upande wa kulia ikiashiria mtambulisho wa shule au mpango maalumu wa elimu. Madirisha mawili yana ruhusu mwanga wa asili kuingia yakichangia mazingira bora ya kusomea.

Watoto kadhaa wanacheza kwenye uwanja wa tenisi wakitumia vifaa kama raketi na mipira, huku wengine wakishirikiana karibu na wao. Miundombinu hii ya kisasa ya elimu na michezo inaonyesha uwekezaji katika mazingira bora ya kujifunza yanayochochea vipaji za kukuza afya ya akili na mwili.

Ndani ya chumba cha mafunzo, mashine nne za kukimbia zimepangwa kwa mpangilio wa mstari zikielekezwa mbele ya madirisha makubwa yanayorusha mwanga asili. Ukuta wa kijani kibichi unaleta hisia ya utulivu huku sakafu yenye zulia la mistari ya kahawia ikitoa mwonekano wa kitaalamu. Miundombinu hii inaonyesha dhamira ya kuimarisha afya ya wanafunzi.

Maabara ya kompyuta imeandaliwa kwa ufanisi, zikiwa zimepangwa kwenye meza za mbao zenye nafasi ya kutosha kwa matumizi ya wanafunzi. Taa za dari zimetoa mwanga wa kutosha kwa kazi za kiakili huku kiyoyozi ukutani ukihakikisha mazingira ni rafiki kwa kujifunza. Viti vingi vimepangwa kwa mpangilio vinaonyesha maandalizi ya darasa lenye idadi kubwa ya wanafunzi.

Madawati ya mbao yaliyo na vizuizi vya faraga yamepangwa kwa usawa, ndani ya chumba chenye mwangaza wa kutosha; yakionyesha mazingira ya kujisomea kwa umakini na utulivu. Viti vyeusi vya plastiki vimewekwa kwa kila dawati ikiashiria miundo mbinu ya msingi kwa wanafunzi.

Jengo la ghorofa mbili likiwa na madirisha yenye nondo za chuma kwa usalama. Mandhari inaonyesha uwekezaji katika miundo mbinu ya elimu au ofisi, ikiakisi mazingira salama ya kisasa kwa shughuli za kielimu. Mbele ya jengo kuna mimea midogo iliyopandwa kwa mpangilio ikionyesha mazingira yanayojali mandhari.

Vitanda viwili vya kulala imepangwa kwa mpangilio unaonyesha matumizi ya vifaa vya elimu na miundobinu ya kisasa. Kila kitanda kina godoro na blanketi za rangi tafauti. Kando iko meza ya kusomea inaoambatana na viti vya mbao juu ya meza kuna rafu zilizojaa vitabu vinyago na mapambo zikionyesha mazingira unaochochea kujifunza.

Rafu zilizojaa vitabu zimepangwa kwa mpangilio mzuri pande zote mbili ndani ya chumba cha maktaba. Watu kadhaa wakiwemo wanafunzi wamesimama au kuketi ndani wakichagua au kusoma vitabu . Mandhari yenye mwangaza wa kutosha unaashiria juhudi za kuimarisha usomaji.

Basi la shule la rangi ya njano lenye maandishi ya St.Mary's School laonyesha uwekezaji katika miundombinu ya elimu inayowezesha wanafunzi kusafiri kwa usalama na kwa wakati. Usafiri wa aina hii ni muhimu katika kuhakikisha upatikanaji wa elimu kwa watoto kutoka maeneo mbalimbali hivyo kuchangia maendeleo ya elimu.

Chumba cha malazi ya wanafunzi kina vitanda vya ghorofa vitatu, kila kimoja kikiwa na godora la samawati na ngazi ya chuma ya kupandia. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa mbao vikiwa na mpangilio wa kuvifanya viwe na nafasi ya kutosha kwa wanafunzi wengi kulala. Mandhari inaonyesha mazingira ya bweni yanayolenga kuhifadhi nafasi huku yakitoa faraja kwa wanafunzi.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa akieleza somo kwa wanafunzi walioketi kwa utulivu kwenye madawati yao. Dirisha kubwa upande wa kushoto, unaruhusu mwanga mwingi kuingia zikisaidiana na taa za dari zilizowashwa kutoa mwangaza wa kutosha. Wanafunzi wanaonekana kushiriki kwa makini, uso wao umeelekezwa kwa mwalimu kana kwamba wanafuatilia maelezo muhimu.

Vyumba vya bweni vina vitanda vingi vya ghorofa mbili kila upande wa chuma kila kimoja kikiwa na ngazi ya kupandia. Mandhari inaonyesha uwekezaji katika vifaa vya elimu na miundombinu bora kwa ajili ya wanafunzi. Mlango unaoelekea chumba kingine una mapambo ya maua ukutani yakiongeza mvuto wa kimazingira.

Mazingira ya shule yenye mandhari ya kijani. Kundi la wanafunzi waliovaa mavazi ya michezo wanashiriki katika shguhuli ya pamoja. Kila mmoja akiwa na pompom nyekundu mkononi. Hii inaashiria uwepo wa programu za ziada zinazochangia maendeleo ya elimu kwa njia ya burudani na ushirikiano.

Wanafunzi wameketi kwa utulivu kwene meza na viti ndani ya darasa kubwa lenye mwangaza wa kutosha kutoka madirisha makubwa. Mpangilio wa viti na nafasi kutosha kati ya wanafunzi unaonyesha uwekezaji katika miundobinu bora ya elimu, mazingira haya yanatoa nafasi kwa kujifunza kwa makini iwe ni kwa ajili ya mitihani au shughuli nyingine ya kitaaluma.

Ukumbi wa kisasa wakujifunzia umejaa watu walio kaa kwa mpangilio kwenye meza za mviringo, wakionekana makini na wenye nia yakushiriki. Daftari na kalamu mezani vinaonyesha mazingira ya elimu yanaohimiza mjadala wakitaaluma huenda ni warsha au semina. Taa ngavu inatoa mwanga kwa mazingira huku kiyoyozi na mapambo ya ukutani yakiongeza ubora wa miundo mbinu.

Basi kubwa la njano lenye maandishi Kamachari Girls Secondary School, limeegeshwa kwenye eneo ya lami likiwa limejaa wanafunzi waliovaa sare. Nje ya basi kuna watu kadhaa wamesimama hali inayoakisi uwepo wa miundo mbinu ya usafiri wa wanafunzi na usaidizi wa kijamii katika sekta ya elimu. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na uoto wa kijani ikiashiria mazingira safi na tulivu.

Chumba cha mabweni kinachonekana kimepangwa kwa ustadi kikiwa na vitanda viwili vya orofa kila moja na mshuka ya rangi tofauti kuashiria matumizi ya binafsi. Kabati kubwa limewekwa vizuri kati ya vitanda likiwa na kioo ambacho hutoa nafasi kwa wanafunzi kujitazama au kijipanga kabla ya masomo.

Ndani ya chumba kidogo kilichoandaliwa kwa matumizi ya kulala, vitanda viwilli vya ghorofa, ambavyo, vimepangwa kwa mpangilio wa uso kwa uso. Kila kitanda kina sehemu ya juu, na ya chini, likiwa na mashuka ya aina tofauti tofauti.

Ndani ya darasa iliyopangwa kwa ajili ya watoto wadogo wa shule ya chekechea. Meza ndogo za rangi tofauti zimepangwa kwa mitindo ya vikundi. Kuta zimepambwa kwa mapambo ya kielimu na kuna rafu zilizojaa vitabu na vifaa vingine vya kujifunzia. Sakafu ni ya vigae na dirisha lina viuma vya usalamu.

Wachezaji wako kwa harakati ya mchezo wa kandanda uwanjani. Mchezaji mmoja aliyevaa sare nyekundu na kijani anaruka juu kupiga mpira wa kichwa huku wachezaji wengine wakivaa sare za rangi nyekundu na kijani wamejipanga karibu na goli na wavu wake vinaonekena nyuma yao pamoja na watu wachache walioko pembeni huenda wakiwa watazamaji au maafisa wa mchezo.

Wanawake sita wamesimama kwenye uwanja wa nyasi kila mmoja akiwa ameshika pom pom nyekundu ishara ya shughuli ya kushangilia. Baadhi yao wamevaa kaptura na wengine sketi wakionyesha mchanganyiko wa mavazi ya michezo. Nyuma inaonyesha miti na majengo kuashiria kuwa tukio hili linafanyika katika mazingira ya shule, chuo au kituo cha jamii.

Chumba kilichoandaliwa kwa ajili ya malazi ya watu wengi, hasa bweni la wanafunzi. Limewekwa vitanda viwili vya ghorofa. Kimoja upande wa kushoto na kingine upande wa kulia. Magodoro ya juu yana mashuka yenye rangi tofauti, moja ina mistari ya samawati, na jingine lina nyota nyekundu.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara una viti vyekundu vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, na sehemu ya juu kwa ajili ya watazamaji wa ziada. Kuta zimepangwa kuhifadhi miundo mbinu ya elimu, na sakafu imewekwa zulia nzuri, na milango miwili ikionekana nyuma ya ukumbi.

Darasa lenye viti vingi vyeusi vilivyo ambatanishwa na meza za mbao, limepangwa kwa mpangilio wa safu na mistari, likielekea mbele ya chumba; kuashiria maandalizi ya mazingira ya elimu. Dirisha kubwa ukutani la ingiza mwanga wa asili likitoa mwangaza wa kutosha kwa shughuli za kujifunza.

Darasa tupu lenye mistari kadhaa ya meza na viti vya rangi tofauti kama kijani, nyekundu na nyeusi. Upande wa kulia kuna madirisha makubwa yenye mapazia mekundu yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia darasani. Mbele ya chumba kuna ubao mweupe uliowekwa ukutani.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao, kila kimoja kikiwa na sehemu mbili za kulala. Godoro katika kila kitanda limefungwa kwa plastiki kuashiria kuwa ni vipya au vimehifadhiwa kwa usafi. Mandhari hii inaweza kuwa bweni, nyumba ya wageni au sehemu ya makazi ya wanafunzi.

Darasa au ofisi inayotumika kwa mafunzo ya teknolojia au kazi za ofisini. Kompyuta kadhaa zimepangwa juu ya meza za mbao kando ya ukuta wa kulia. Kwa ajili ya kujifunza au kazi. Vipo viti kuoonyesha uwepo wa nafasi za kukalia kwa watumiaji wa darasa hii. Ukutani kushoto, kuna ubao mweupe wa kuandikia.

Chumba kilichoandaliwa kwa ajili ya malazi ya mda mfupi au huduma ya afya ya msingi. Kina vitanda vitatu, vyote vikiwa na mashuka ya kijani, kuna taulo zilizopangwa vizuri na neti za mbu juu ya kila kitanda. Kuta za chumba ni za rangi ya kijani nyepesi zikiwa na picha mbili zilizopachikwa.

Gari la usafiri wa wanafunzi lenye rangi ya manjano likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Jina la shule limeandikwa pembeni ya basi hilo. Chini yake kuna chapa ya mtengenezaji wa gari na mandhari ya nyuma inaonyesha miti au uoto wa kijani, ikiashiria kuwa basi hili liko katika mazingira ya asili au shule iliyo nje kidogo ya mji

Chumba kinaonyesha sehemu ya kulala. Kuna kitanda kimoja chenye kichwa cha mbao, godoro na blanketi ya miraba yenye rangi ya samawati na nyeupe. Pia, kuna pillow imewekwa juu yake. Kando kuna kiti cha plastiki na meza ndogo. Sakafu inaonekana kuwa ya simiti.

Chumba kidogo kimepangwa kwa vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao. Kila kitanda kina godoro pamoja na pillow . Mpangilio huu unaonyesha mazingira ya malazi ya pamoja huenda katika hosteli, shule au kambi ya vijana.

Kitanda kilichopangwa vizuri ndani ya chumba kilichoandaliwa kwa utulivu na usafi. Kina mashuka meupe na mito miwili kutoa taswira ya mapumziko au malazi. Sehemu ya kichwa cha kitanda imetengenzwa kwa mbao na mapambo ya chuma.

Chumba cha mikutano au mafundisho kilichoandaliwa kwa ajili ya majadiliano au mawasilisho rasmi. Katikati ya chumba kuna meza ndefu ya mbao yenye umbo la mviringo ikizungukwa na viti vyeusi vya ofisi. Upande wa kushoto wa chumba kuna runinga ukutani inayoonyesha picha na maudhui mbalimbali.

Vitabu kadhaa vya aina mbali mbali vimerundikwa juu kwa ingine, aidha ndani ya maktaba au darasani kwa wanafunzi kupitia programu za kusoma, kuashiria uhamazishaji wa vifaa vya elimu na miundo mbinu.

Wanafunzi wawili wanashirirkiana kwenye mradi wa kielektroniki, mmoja akishikilia waya na kutumia mwanga wa mezani, mwingine akifanya kazi kwa makini kwenye kifaa cha umeme. Mazingira ya maabara kwa shule ya sekondari yenye kompyuta na vifaa vya kifundi yanaonyesha aina ya mafunzo ya vitendo yanayoendeleza ujuzi wa kiteknolojia.

Wanafunzi wawili wa sekondari wameketi kwenye meza ya maabara wakifanya jaribi ya kemia wakisimamiwa na mwalimu wao. Mandari yanaonyesha majaribio ya kuchanganya kemikali au kutambua athari zao.

Watu wanne wamekaa kwa mpangilio rasmi kwenye meza iliyopambwa kwa vitambaa vyeupe na mapambo ya rangi ya kijani na nyekundu. Mandhari ya ukumbi inaonyesha hafla ya kielimu huenda ikihusisha uwasilishaji wa ripoti au mjadala wa kitaaluma muhimu katika mchakato ya elimu ya sekondari, karatasi na kalamu mbele yao zinatoa ishara ya kujihusisha na maudhui ya elimu.

Wanafunzi wawili wameketi jukwaani katika shule ya sekondari wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni na kushikilia vipaza sauti wakishiriki katika tukio maalum la shule. Jukwaa limepambwa kwa mapambo ya kuvutia ikionyesha ubunifu na maandalizi ya hali ya juu. Hii hali inaonyesha umuhimu wa shughuli za ziada katika ukuzaji wa vipaji, kuimarisha utamaduni na kujenga ujasiri.

Kundi la watu aidha wanafunzi wa shule ya sekondari wamesimama kwenye mstari, wakihudumiwa chakula kwa mtindo wa buffet , wakijichukulia kutoka kwenye vyombo vyenye aina mbalimbali za vyakula. Mazingira ni ya ndani ya jengo yakiwa na picha zilizowekwa ukutani na meza zilizofunikwa kwa vitambaa.

Mwanaume anamfundisha msichana mdogo kutumia kompyuta kibao wakikaa pamoja mezani na kuangalia skrini kwa makini ,msichana huyo ana mkono bandia jambo linaloonyesha kuwa anapata elimu kwa kuzingatia mahitaji yake maalum ,mazingira haya yanaonyesha juhudi ya kuhakikisha ujumuishaji wa watoto wote katika mfumo wa elimu ya mahitaji maalum kwa kutumia teknolojia.

Mwanafunzi ameketi kwa utulivu mezani akisoma kitabu kikubwa. Mazingira yanaashiria mafunzo yaliyoandaliwa kwa uangalifu, huwezesha mafunzo ya mahitaji maalumu. Ukutani iko saa ya duara na picha ndogo kwenye fremu, ikionyesha mpangilio wa darasa au chumba cha kujifunzia chenye taswira ya elimu jumuishi wa ufanisi na kwa heshima.

Watoto kadhaa wameketi kwenye viti vidogo wakimzunguka mwalimu wao aliyeketi katikati kuongoza kipindi kwa njia ya mzunguko . Mandhari ni ya darasa la wazi lenye ushirikishwaji wa hali ya juu. Mazingira haya yanapambwa na vifaa vya kuchezea yakionyesha kuandaliwa kwa nafasi salama na rafiki kwa elimu maalum kwa watoto.

Mtoto ameketi darasani akijifunza kwa kutumia kitabu cha maandishi ya braille ambacho kimewekwa mezani. Anaonekana kuzingatia somo kwa kuguza maandishi hayo kwa vidole vyake jambo linaloonyesha mbinu maalum na upatikanaji wa maarifa kwa watoto wenye ulemavu wa kuona. Mazingira yanaonekana tulivu na salama kujifunza na mpangilio wa chumba umeendana na mahitaji ya kielimu.

Ndani ya bwawa la kuogelea mtu mmoja anamshika mtoto kwa uangalifu ikiwa ni sehemu ya mafunzo au mazoezi ya mwili majini. Wote wawili wamevaa kofia za kuogelea za kinga na vifaa vya rangi ya manjano vinaelea karibu nao vikisaidia katika mazoezi na mafunzo.

Mwanafunzi wa kiume anatumia kompyuta mpakato akiwa ameketi mezani akipata msaada wa akribu kutoka kwa mtu mzima aliye pembeni. Mazingira ya chumba chenye rafu za vitabu yanaonyesha kuwa ni sehemu ya kujifunzia ya kuwezesha elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Mtoto anayeonekana yuko darasani na amevaa kifaa cha usaidizi wa kusikia kwenye sikio lake la kushoto ishara ya mazingira jumuhishi ya elimu ya mahitaji maalum. Kwenye mandhari ya nyuma mwalimu anaonekana akifundisha akitoa mwelekeo wa somo kwa wanfunzi.

Mwalimu ameketi nyuma ya mwanafunzi akimwelekeza kwa makini jinsi ya kutumia mashine ya kuchapa maandishi. Wote wako ndani ya darasa lenye meza, viti na rafu iliyojaa vifaa vya mafundisho. Mazingira haya yanaonyesha juhudi za kumwezesha mwanafunzi mwenye mahitaji maalum kupata elimu kwa njia ya shirikishi na ya vitendo.

Wanaume na mwanamke wamesimama ndani ya chumba chenye mashini yaku chapisha kupitia teknolojia ya 3D . Wameshikilia vitu vilivyo chapishwa kwa 3D kutoa ma songs spesheli. Mezani mbele yao kuna vitu zingine kadhaa vya miundo tofauti vilvyo chapishwa na 3D. Nyuma yao kuna ubao mweupe wa kuandikia na saa iliyo ninginia ukutani.

Mtoto ameketi kwenye kiti mkononi anashikilia ubao uliojaa herufi kubwa za alfabeti zilizopangwa kwa mpangilio sahihi. Zikionyesha mazingira ya kujifunza yenye mvuto wa watoto. Herufi hizo ni za rangi mbali mbali kuonyesha shughuli ya elimu spesheli ya awali au mazoezi ya kujifunza alfabeti kwa njia ya kuona na kushika.

Chumba chenye mwangaza wa asili unaoingia kupitia madirisha makuu. Ndani mna watu wawili, mmoja ameketi kwenye kochi akiwa ameshika simu, huku mwenine akiwa kwenye kiti cha magurudumu karibu na meza iliyo na vifaa vya kuchezea vya rangi tofauti na kalamu za rangi kuashiria shughuli za elimu spesheli.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke wameketi uso kwa uso mezani ndani ya nyumba wakizungumza kutumia lugha ya alama. Mwanaume anaonekana kutoka nyuma huku mwenzake anaonekana kutoka mbele.

Mtu mmoja ameketi kwenye kochi la kijani akiwa amevalia shati la samawati na suruali ya kahawia. Mbele yake kuna kitabu kikowazi akionekana kuwa katika hali ya kusoma, nyuma yake kuna rafu zilzojaa vitabu, viti na meza kuashiria kuwa ako ndani ya maktaba. Taa ziko juu zina angaza chumba kizima kuonyesha mazingira tulivu yanayo faa kwa kujifunza.

Mwanamke na mtoto wameketi pamoja. Wanaonekana wako na shughuli ya masomo au kucheza kwa njia ya kujenga uwezo wa kiakili. Kila mmoja ametabasamu kuashiria wamependa wanachokifanya . Mazingira yanaonyesha ndani mwa darasa, shule ya chekechea.

Mtoto mwenye ulemavu wa kutembea anaonekana akisoma kitabu akiwa kwenye kiti cha magurudumu katika mazingira ya bustani iliyo na miti na nyasi zilizopungua. Mtoto huyu anahitaji elimu ya mahitaji maalum.

Chumba cha kujifunzia kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Mtu mmoja amesimama akionekana kutoa msaada au mwongozo kwa mwingine aliyeketi mezani. Juu ya meza kuna vifaa vya kuandikia kama penseli na kalamu. Vinavyoonyesha mazingira ya kujifunza kwa njia vitendo. Yapo madirisha makubwa yanayoleta mwangaza wa kutosha.

Watu wawili wameketi kwenye kochi wakizungumza kwa kutumia lugha ya alama. Mmoja ni mtu mzima aliyevaa shati nyeupe lenye michoro hafifu na mwingine ni mtoto aliyevaa shati la samawati hafifu. Mwingiliano wao unaonyesha mawasiliano ya elimu ya mahitaji maalum.

Watoto wawili wameketi kwenye sakafu yenye vigae vya rangi ya samawati na njano, wakijishughulisha na kucheza na kujifunza. Wanaonekana wakiwa na miguu za bandia jambo linaloashiria kuwa mazingira ni ya elimu ya mahitaji maalum.

Ndani ya darasa ambapo mwanafunzi mwenye kifaa cha usikivu ameketi mezani akimkabili mtu mzima, anayeonekana kutumia lugha ya alama na mikono yote miwili kuwasiliana, kuashiria elimu ya mahitaji maalum. Mwanafunzi huyo ana nywele fupi na kifaa cha usikivu kinachoonekana wazi upande kwa kulia wa kichwa.

Mtu mmoja amelalia kochi akiwa amevaa shati la mikono mirefu na miwani nyeusi kwa macho. Anaonekana akiwa ameshika kitabu au daftari akitumia mikono ili kusoma kwa kupitia mfumo wa elimu ya mahitaji ya maalum.

Mvulana mdogo aliyevaa kifaa cha usaidizi wa kusikia ameketi mezani akimkabidhi mtu mzima aidha mwalimu au mzazi, hali ya kujifunza inayozingatia mahitaji ya mwanafunzi mwenye ulemavu wa kusikia, juu ya meza kuna kibao chenye herufi kubwa ya A, mazingira yanaonekana tulivu ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha kwa mwanafunzi mwenye mahitaji maalum.

Watu wawili waliovaa sare za samawati wamesimama karibu na kifaa cha kidijitali kama kibao wakionekana kushirikiana na kujifunza jambo fulani kupitia teknolojia hii, mazingira ya sheria ya mafunzo ya kiufundi au kazi ya vitendo katika karakana au kiwanda kwa sababu ya vifaa na zana mbalimbali zilizoko nyuma yao.